Mama pamoja na mtoto wa kike waliovaa fulana za rangi nyeupe, wakiwa wameshikilia miswaki yenye dawa ya meno, wakiwa tayari kwa ajili ya kusafisha meno yao.

Madaktari wawili wa meno wa kike na wakiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda, daktari wa kiume akiwa anamkagua kinywa na daktari a kike akiwa anamsaidia kumulika.

Daktari wa meno akiwa anamuhudumia mgonjwa wa kiume, aliyeketi juu ya kiti akiwa amepanua kinywa na kuonyesha jino ambalo linatakiwa kubadilishwa kati ya mengi ambayo daktari ameyashikilia.

Daktari wa meno alievaa koti la rangi jeupe akiwa ameshikilia kinywa cha bandia pamoja na kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kung'oa jino, akifanya mafunzo ya vitendo ya ung'oaji wa meno.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi kwani kuna maji machafu ambayo huweza sababisha magonjwa mbalimbali, nyaya za umeme zilizoanguka chini ambazo huweza piga shoti na miti iliyokatika.

Vijana wawili wanaofanya shughuli ya uchafuzi wa mazingira, kwa kutupa takataka ambazo ni makopo ya maji pamoja na soda kutoka kwenye gari na kuweka sehemu ambazo haziitajiki.

Vifaa mbalimbali ambazo zinatumiwa na madaktari kwa ajili ya kufanya operesheni kwa mgonjwa, ikiwa ni pamoja na visu vyenye ncha kali mikasi mabakuli ya kuhifadhia vitu mbalimbali nyundo pamoja na bomba linalotumika kufyonza dawa.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya hospitalini ambapo anafanyiwa vipimo kwa kutumia vifaa mbalimbali, kama vile kifaa cha kupima joto kikiwa kinamulika kichwa, na kifaa cha kupima presha kikiwa kimefungwa kwenye mkono wa kushoto.

Mazingira ya hospitalini kukiwa na majengo ambayo yametengenezwa kwa matofali ya udongo, nje kuna bustani nzuri yenye nyasi fupi za rangi ya kijani upande wa idara ya upasuaji.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu ,la rangi nyeupe akiwa anakagua baadhi ya dawa ambazo zimehifadhiwa katika maboksi na kupangiliwa kwenye rafu za mbao zilizopo ndani ya chumba cha hospitali.

Madaktari pamoja na wasaidizi waliovaa mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa katika ofisi yake ameketi mezani kukiwa na kompyuta mpakato, karatasi pamoja na kalamu, nyuma kukiwa na rafu ya mbao iliyo na vitabu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni daktari aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anakagua maendeleo ya mtoto, aliyeketi kitandani pamoja na mama yake katika chumba cha hospitali akiwa ameshikilia makaratasi yenye maandishi yanayoonyesha maendeleo ya mtoto huyo.

Askari wa kike aliyevaa mavazi ya rangi ya kijani, akiwa ameketi kwenye kiti akimsikiliza mama aliyekaa upande wa pili akimpa maelekezo na askari huyo akiyandika kwenye daftari akitumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa na nyuso za furaha, wanaruka juu wakinyoosha mikono kumaanisha kuwa wanaafya nzuri kimwili pamoja na kiakili.

Mtoto mchanga akiwa ananing'inizwa kutoka kwenye mizani ambayo inapima uzito wake, ikiwa ni hatua muhimu ya kupima maendeleo ya mtoto na afya kwa ujumla.

Wamama pamoja na watoto wachanga wakiwa katika kliniki ya wajawazito pamoja na watoto wadogo, wakiwa wanafatilia maendeleo ya ukuaji wa mtoto kwa kupima uzito kupitia mizani iliyoning'inizwa na daktari ambaye amebobea katika maswala ya magonjwa au matibabu ya watoto.

Madaktari wawili wa kike waliobobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto wachanga, wakiwa katika chumba cha hospitali, ambapo wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto aliyelazwa juu ya kitanda.

Kundi la wamama pamoja na watoto wao wakiwa ndani ya jengo la hospitali, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma na daktari ambaye amebobea katika matibabu ya magonjwa ya watoto.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia majani mabichi ya rangi ya kijani yaliyochemshwa, kisha maji yake kuwekwa kwenye vikombe viwili ambavyo hutumika kama dawa kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Matunda ambayo ni mapapai yakiwa na maganda ya rangi ya kijani, moja likiwa limekatwa kipande chenye rangi ya njano kwa ndani, pamoja na mbegu za rangi nyeusi ambazo hutumika kama dawa kutibu magonjwa mbalimbali.

Mche mdogo uliokua na kutoa majani ya rangi ya kijani, pamoja na maua ambayo hutumika kama dawa ya kienyeji, pale inapoandaliwa vizuri na kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.

Dawa za asili au za kienyeji ambazo zimekwisha kuandaliwa vizuri na kuwa katika muundo wa vidonge vya rangi ya kijani, ambavyo hutumika kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayopatikana kwenye mwili wa binadamu.

Dawa ya asili au ya kienyeji ikiwa imeshikiliwa na msichana iliyohifadhiwa katika chupa ndogo na kufungwa vizuri, ikiwa na maandishi yanayoonesha jina la dawa hiyo pamoja na matumizi.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile majani mabichi yaliyopo katika kikombe bakuli ndogo pamoja na kifaa cha kutwangia majani hayo chupa ndogo za kuhifadhia dawa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Tunda la mapapai ambalo likiwa lizima na lingine likikatwa kipande, ndani kukiwa kwa rangi ya njano na mbegu za punjepunje ndogo za rangi nyeusi, ambazo hutumika kama dawa ya asili kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea ambao umekuwa na kutoa majani ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa ya kienyeji pale itakapo andaliwa vizuri kwa kuchemshwa au kutwangwatwangwa ikiwa inatumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.